Wachezaji wa soka wamevalia jezi nyekundu na kijani, ambazo zinaonekana kuwa na neno Kenya juu yake. Jambo la kipekee ni kwamba baadhi yao wanatumia bomba kuwasaidia kutembea, ikionyesha labda ni timu ya walemavu.

Jengo refu la ghorofa moja ambalo linaonekana kuwa ofisi lina paa la vigae vyekundu na ukuta za matofali. Mbele kuna bustani kubwa ya nyasi iliyopunguzwa vizuri.

Mwanaume mlemavu mwenye mguu mmoja ako katika pilka pilka za mazoezi, anaendesha baiskeli yenye rangi ya kijani na amevalia vifaa vya waendesha baiskeli.

Ukuta mrefu mweupe wenye maandishi SACRED HEART HIGH SCHOOL yaliyo andikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Upande wa kushoto kuna bango la shule lenye nembo na maandishi CATHOLIC ARCH DIOSIS OF MOMBASA . Mbele kuna barabara na mwanaume mmoja anayetembea.

Jengo kubwa lenye usanifu wa kisasa likiwa na matao mengi ya duara na nguzo na limepakwa rangi nyeupe na njano. Mbele kuna eneo kubwa la maegesho lenye magari machache yaliyopakiwa.

Mchezo wa soka usio wa kawaida ambapo wachezaji wengi wanaonekana kuwa na ulemavu wa miguu na wanatumia fimbo za kutembelea kucheza. Mmoja aliyevaa jezi nyekundu na nyeupe anaonekana akipiga mpira kwa mguu wake mmoja.

Wanaridha wawili wakiume mmoja amevaa fulana ya zambarau iliyoandikwa Guide namba tisini na saba wanatembea pamoja kwenye uwanja wa riadha na nyuma yao kuna umati wa watazamaji.

Kuna rafu mbili za mbao. Moja ikiwa ndefu na nyingine fupi kidogo zikiwa zimejawa vitu mbalimbali kama vile mafaili, vitabu na sanduku. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya kahawia nyekundu.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili likiwa na rangi ya manjano iliyokoza kwenye ukuta kuna maandishi yasiyosomeka vizuri lakini yanaweza kuwa jina la taasisi au shirika.

Mwanamke ameketi kwenye Kifaa cha mazoezi ya uzito, akiwa amevaa shati la rangi nyekundu na nyuma yake kuna ukuta wenye rangi ya machungwa.

Lango la kuingia kwenye tahasisi ya elimu yenye jina Sheik Alfa Bin Saeed Al-Nayan Technical and Secondary School. Kuna mitende na mimea mingine ya kijani kibichi karibu. Magari yanatoa hisia tulivu na ya kitaluma.

Lango kuu la Chuo cha Ualimu cha Kwale linaonekana kuwa kubwa na lenye nguzo mbili upande wa kushoto na kulia, zilizounganishwa na mbao ulioandikwa jina la chuo hicho. Katikati kuna geti la chuma jeusi na kibanda cha mlinzi.